Hapa kuna ng'ombe ambao wanakula takataka. Takataka haya ni ya rangi tofauti tofauti. Kuna ng'ombe moja ya rangi ya inakaa jekundu jekundu hivi ambao anaona juu.

Hapa kuna wamama wawili ambao wanaonekana wakiuza ndizi nyingi ambazo zimeiva. Wamama hawa mmoja amevaa shati ya rangi nyekundu na mwingine amevaa aproni, wote wamefunga nywele zao. Kisha ukiangalia unaweza kuona watu wengine wanaonekana wateja wateja hivi pia unaweza kuangalia majani ya miti.

Hapa kuna nyumba ya ng'ombe, kuna watu kadhaa ambao wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti. Kuna miti na kuna nyaya ya stima unaeza kuangalia nyumba.

hapa kuna ndizi mingi ambazo zimeiva, kuna kreti moja ya ndizi ambapo inabeba ndizi, weza kulalia ukuta wa rangi nyeupe.

Hapa kuna Ng'ombe ambaye anakula lishe, kuna chakula ambayo imewekwa kando za Ng'ombe imeandikwa Hunting, ng'ombe haya yanakula.

Hii ni shamba la mahindi na kuna mimea mengine. Naeza kuangalia mahindi haya yamepandwa kwa manini na kuna mimea kama miti.

Hawa ni ng'ombe ambao wamelala chini, ng'ombe hawa wameweza kuangalia wawili wakiwa wamesimama, wameekewa chakula, sakafu lina udongo, nyumba hili lina madirisha.

Hapa kuna vitu ambavyo viko kwenye sahani, vinaonekana kuwa chakula ama dawa. Sahani hii ni ya rangi ya kijivu, na pia naweza kuangalia imewekwa chini kwenye udongo na si sakafu.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye anamwaga maziwa kwenye kibuyu. Anamwaga kutoka kwenye kifuniko amefunga kichwa na amevalia aproni ya rangi ya jeupe. Kuna mzee mmoja nyuma yake, na mitungi haya yamepangwa kwenye laini.

Huyu ni mtu mmoja ambaye anachunga ng'ombe zake. Kuna ng'ombe tano, kando unaeza kuona chakula za ng'ombe, pia kwenye msulu unaeza kuona miti ya rangi ya kijani kibichi na pia unaeza kuona mbingu ikiwa na mawingu.

Kuna ng'ombe ambayo inakamuliwa kwa mashine. Kuna jamaa mmoja ambaye ameshikilia mashine hio na kuimulika kwenye titi moja. Ng'ombe hii ni ya aina ta friesian.

Humu mna ndizi mbili ambazo zimepasuka katikati . Ndizi haya yameiva . Ndizi haya yamewekwa kwenye meza ya rangi ya kijivu na mawe jeupe .

Huu ni ndizi ambazo hazijaiva, unaweza kuangalia matawi la ndizi na kuna mawingu ambavyo vinaonekana. Ndizi haya yanaonekana kuwa yamekomaa.

Huu ni mgomba wa ndizi. Na hapa hususan unaweza kuangalia ndizi moja ambayo ni refu. Kuna ndizi kadhaa ambazo zimepangwa kwenye laini. Pia ndizi hizi zimeshikiliwa na miti.

Hapa unaeza kuangalia migomba ya ndizi, ndizi hayo ni mengi , kando na hayo unaweza kuangalia mawingu, kuashiria kuwa picha hii ilipigwa mchana.

Hii ni shamba ambapo unaweza kuangalia migomba ya ndizi ambazo zimepandwa kwenye laini. Ndizi haya ni changa kabisa kwenye usoni unaweza kuangalia miti na mimmea mingine.

Hapa kuna migomba ya ndizi ambayo imepangwa kwenye laini . Ndizi haya yapo chini na kuna migomba ambayo kwenye shamba . Pia naweza kuangalia miti.

Hapa ni shamba ambapo mahala moja imelimwa kwenye laini, kuna nyasi na pia unaeza kuangalia migomba ya ndizi. Kwenye picha huku pia unaeza kuangalia miti na pia mawingu.

Hapa tunaweza kuangalia ng'ombe, aina ya freshian , inakamuliwa kwa mashine. Kuna watu wawili mmoja ameshikilia mtungi na mwingine mashine. Pia unaweza kuangalia majumba, na kuna miti kwenye uzuri. Picha hili lilipigwa mchana.

Hapa kuna daktari ambaye anaelezea wagonjwa kuhusu jambo fulani. Ameshikilia mikono yake kwa hewa .Wagonjwa hawa ni wanadada wawili na mzee mmoja. Kwenye nyumba unaweza kuangalia mabango tofauti tofauti na kuna kqenye meza unaweza kuangalia mitungi mingi.

Hapa kuna mimea ambayo inaonekana imekauka, kutokana na janga yao kukomaa, kando na hayo unaeza kuona jani, miti na nyasi, na mimea mingineo.

Kuna watu wawili, mmoja anayemwaga maji kwenye kibuyu na mama mmoja ambaye amevaa aproni kujikinga. Kando yake unaweza kuona vibuyu mbili za manjano.

Haya ni magomba ya ndizi, ambayo yamelalishwa chini, yamepangwa, kwa uta ratibu, unaweza kuona mistari, kwenye mstari unaweza kuona kibanda, kwenye, unaeza kuona mimea bado.

Huu ni mgomba wa ndizi ambao umeiva. Mgomba huu ni wa rangi wa njano, mto wa katikati una rangi ya kijani kibichi kwenye usoni, unaweza kuangalia kuta wa rangi ya jekundu na pia kuna kiatu kimoja.

Kuna lori moja ya maziwa ambayo imeegeshwa, Kuna mwana bodaboda mmoja ambaye analeta maziwa ama kuchukua kwenye mitungi miwili kubwa. Pia unaweza kuangalia mti mmoja wa stima na pia kuna miti mingi.

Kuna mama mmoja aliyevaa aproni na shati jeupe ambaye ameshikilia ndizi, kuna ndizi zaidi ya moja na jua kubwa linawaka.

Huu ni shamba ya ndizi. Kuna ndizi ambayo imezaa migomba ya ndizi. Shamba huu una udongo ya rangi nyekundu. Unaeza kuangalia kuwa picha hili ilipigwa wakati wa mchana.

Hii ni duka ambapo unaweza kuona mashini ya maziwa na watu kadhaa ambao wanahudumiwa. Picha hili ilipigwa wakati wa usiku kuna bango la Dairy Daily.

Hapa kuna migomba ya ndizi; migomba ambayo imezalisha na unapata imewekwa kwenye karatasi ya rangi ya samawati. Kuna migomba ambayo haijazalisha.

Hapa kuna mmea ambao ni wa mahindi. Kuna mtu mmoja ambaye amevaa saa anajaribu kushikilia mmea huu. Chini unaweza kuangalia udongo.

Hapa kuna migomba ya ndizi ambaye amepandwa. Amepandwa kwenye laini. Unaweza kuangalia udongo wa rangi ya kuelekea jekundu na pia unaweza kuangalia mimea mingine kama kahawa, nyasi na pia miti.

Hapa tunaona ndizi ambalo halijaiva na pia liko kwenye shamba unaweza kuona matawi ya ndizi na pia unaweza kuona wakati picha hii ilikuwa inapigwa, jua lilikuwa linawaka.

Hio ni shamba la mahindi. Kuna mahindi moja ambayo imeharibika imeshikwa na ugonjwa , kando na hayo unaweza kuangalia mawingu.

Hapa kuna ng'ombe watano aina ya freshian katika lugha ya kimombo wamewekewa chakula kwenye gurudumu kubwa . Naweza kuangalia miti na pia mawingu . Kuna nyumba kwenye usoni .

Hapa unaweza kuona majama wawili, moja mwendesha pikipiki, akipewa maziwa na mtu moja. Huu ni barabara ya udongo ua maram, wanabodaboda na mitungi mbili kwenye bodaboda yake. Kuna miti na kuna jumba moja ambao linaonekana kwa mbali.

Hapa kuna mwana bodaboda mmoja ambaye amebeba mitungi kadhaa na ana gunia ya zito amebeba mizigo. Anatembea kwenye lami akianza kuangalia watu wakitembea kwenye barabara hili kuna gari na kuna lori.

Kuna ndizi tatu na juu yake kuna ndizi ambazo zimeiva za rangi ya njano, na upande huu unawezo kuona uzio ya rangi nyeusi, chini unaweza kuangalia nyasi ,kando yake unaweza kuangalia mimea.

Humu mna ndizi, ndizi moja limetolewa maganda, anataka kuangalia ndizi ambayo imeiva. Ndizi hii imeekwa chini.

Kuna mama anayefanya vipimo kwa tahadhari, na kwenye usingi tunaeza kuona mtu mmoja ambaye amekaa kwenye ukuta, kando na hayo tunaweza kuona kabati enye madawa na meza.

Hii ni shamba ya ndizi. Unaeza kuona laini ya ndizi ambayo ina migomba na laini ingine inaonekana kuwa hazijazaa. Ndizi hizi...

Hili ni jumba la ng'ombe ni la miti na mabati. Ng'ombe wanajaribu kukunywa maji. Kando na hapo kuna mitungi miwiwili moja ya rangi ya nyeupe na ingine ya rangi ya njano.

Hapa kuna daktari ambaye ameshikilia glavu na chupa , ako na macho nne na pia amefunga kichwa . Kuna madawa na pia kuna kando . Unaweza kuangalia vitu vya kemia pia daktari huyu.

Hapa kuna migomba ya ndizi mengi, kuna mwanadada mmoja ambaye ametoa ndizi hadi nusu, unaeza kuangalia kikapu na gunia, kuna watu kadhaa ambao wamekaa kwenye usuli na kuna mwanadada mmoja ambaye ametembea kwenye ndizi hizi.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye anayekamua ng'ombe, kuna maziwa kwenye ndoo, ng'ombe hii imefungwa na kamba. Tunaweza kuona ng'ombe ama inatembea kwenye rangi ya jeupe. Pia kuna miti.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye anakamua ng'ombe.Ng'ombe hii ni aina ya freshian ina rangi nyeusi na pia nyeupe. Naweza kuangalia mtu mwingine akikamua ng'ombe pande ingine. Na kuna watu ambao wanaangalia ng'ombe zikikamuliwa.

Kuna watu wawili ambao wanamwaga maziwa kwenye mashine. Hasa kuna watu kwenye dirisha wakijaribu kuangalia ni nini kinachofanyika. Watu hao wamevalia kofia za rangi ya nyekundu. Jumba hili lina mlango wa rangi ya samawati.

Hapa kuna ndizi moja ambayo imetoleka matawi kwenye upande mmoja, kuna ndizi kadhaa ambayo inaonekana kuwa imeiva.

Hapa kuna ng'ombe ambao anakamuliwa na mtu mmoja. Ng'ombe hii ni aina ya freshian chini ni ya rangi ya kijivu.

Hapa kuna ng'ombe wawili, wote anyway aina ya Freisian. Kuna maziwa ambayo inakamuliwa na mashine na kuna ndoo mbili. Pia unaweza kuangalia vyuma.

Hapa unaeza kuangalia chakula au vito ambavyo viko kwenye kichungi. Chakula hii ni ya rangi ya nyeupe. Kichungi hii ni ya rangi ya kijani kibichi.

Haya ni mahindi ambayo yameanikwa, kuna mafuta ambayo inatolewa hapo juu huu ni jikoni.

Huyu ni ng'ombe, na pia unaeza kuona mashine ambayo inajaribu kukamua.Ng'ombe ingine imesimama haijakamuliwa, na husudi unaweza kuona mkona wa mtu kumaanisha kulikua na mtu, na pia unaweza kuona majani ya miti.

Hapa Kuna mama ambaye ameinama kukamua ngombe naeza kuona karai ya rangi ya zamawadi japo Kuna rangi ya nyeupe ngombe hii akona maziwa mingi na kwenye uzuri hakuna mgomba anaeza ya rangi nyeupe pia Kuna mtu.

Hapa tunaweza kuona ndizi mingi ambazo zimetolewa kwenye magari, ndizi haya yamesambaratika, unaweza kuona watu ambao wanajaribu kutoa mandizi kwenye lori, pia uanweza kuona mitikwenye usuli na pia unaweza kuona mwangaza.

Hawa ni ng'ombe ambao wamelala chini, kutokana na kushiba au ni janga. Inawezekana pia wako hali mahututi kulingana na ugonjwa ama janga. Kando unaweza kuona nyasi na ng'ombe ambayo imesimama.

Hapa kuna wamama wengi. Mmoja wa kati ya hao anajaribu kugawanya chakula. Katika bakuli haya, kuna rangi za samawati na vingine ya rangi ya kijani kibichi. Wamama hawa wamevalia nguo za vitenge.

Hapa Kuna mama ambaye amevaa kofia ya rangi jeupe suruali jeusi na shati jekundu anajaribu kuelezea wataalamu kuhusu chombo ambacho amekishika jikoni.